Mashine ya kisasa inayotoa huduma za kibenki kama vile kutoa pesa ama kuangalia salio lililopo katika akaunti ya benki, yenye skrini kubwa pamoja na vitufe vya pembeni kwa ajili ya kubonyezea.

Mashine ya kutolea pesa yenye skrini inayotoa maelekezo ya namna ya kutumia; pembezoni ikiwa na vitufe vya kubonyezea, sehemu ya kuingiza kadi na ya kutolea pesa.

Msichana marembo mwenye nywele ndefu, tisheti na raba nyeupe amesimama mbele ya mashine za kutolea ela ya benki ya "KCB" akipatiwa huduma mbalimbali.

Jengo la ofisi ya benki ya "EQUITY" ikiwa imepambwa na matangazo na mabango yanayoonyesha huduma zipatikanazo, pia kukiwa na wafanyakazi Waliosimama nje ya jengo hilo.

Mteja akipewa huduma za kibenki, aliyepo upande wa nje wa glasi pana ya kioo, huku ndani kukiwa na mhudumu aliyeshikilia dola za kimarekani.

Jarida la benki ya "EQUITY" lenye maandishi meupe yanayoonyesha kuwa huduma za kibenki zinapatikana kupitia simu ya mkononi, mahali popote na muda wowote.

Msichana mrembo aliyevaa tisheti na raba nyeupe, jinsi ya bluu akipata huduma za kibenki kutoka katika "ATM" mashine.

Tangazo la benki ya 'Ecobank' likionyesha kijana alietabasamu huku anafanya malipo akitumia simu ya mkononi.

Simu janja ya mkononi ikionyesha huduma za kibenki, zinazopatikana kwa kutumia simu hiyo. Ikiwa ni pamoja na kuweka pesa na salio lililopo katika akaunti ya benki.

Jengo kubwa lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia vioo, lililoshikiliwa na nguzo refu litoalo huduma za kibenki, nje kukiwa nasehemu ya maegesho ya magari.

Mkusanyiko watu wa jinsia tofauti, wakipata vinywaji aina ya pombe na vinginevyo, huku wakifanya mazungumzo mbele ya vyombo vya muziki, ikiwemo maikrofoni na spika.

Jengo la ghorofa mbili, lililotengenezwa kwa matofali ya kuchoma pamoja na madirisha ya vioo, lenye bango kubwa la matangazo ya rangi za aina mbalimbali, likionesha huduma zitolewazo, ikiwa ni pamoja na mahali pa kulala, vyakula, pamoja na vinywaji vya kilevi au pombe.

Mkusanyiko wa watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wanafurahi kwa kucheza muziki baa, wakishikilia vinywaji au vilevi vya aina mbalimbali, huku taa zikiwa zinang'aa na mapambo ya kumeremeta yakiwa yamefungwa kwa juu.

Mhudumu wa kiume aliyesimama katika kaunta ya baa, huku akichanganya vinywaji vya aina mbalimbali na kuvimimina kwenye glasi moja refu iliyoko juu ya meza.

Mazingira ya kaunta yenye runinga kubwa inayotoa burudani, pamoja na vinywaji vya aina mbalimbali ikizungukwa na viti virefu vya kukalia vya rangi nyekundu.

Vinywaji vya kilevi vya aina mbalimbali, vikiwa vimehifadhiwa kwenye chupa za glasi, na maelekezo ya majina pamoja na bei, cikionyeshwa kwenye chupa hizo.

Kijana wa kiume aliyevalia eproni nyekundu, akiwa kaunta yenye vinywaji vya aina mbalimbali vikiwemo mvinyo, pombe na juisi.

Mkusanyiko wa watu wa jinsia tofauti wakiwa wapo baa, wakinywa vinywaji vya aina mbalimbali, huku wakifanya maongezi pamoja na kucheza muziki.

Gari dogo la rangi ya silva lenye uwezo wa kubeba watu wanne, likiwa limehifadhiwa katika maegesho ya magari.

Kijana aliyevaa shati la mikono mifupi pamoja na barakoa, akiwa amesimama mbele ya gari jeupe aina ya 'Hyundai' katika maegesho ya magari, ikiashiria uuzaji wa magari haya.

Magari meusi aina ya "Hyundai" yenye uwezo wa kubeba watu wanne, yakiwa yamepaki katika maegesho ya magari kwa ajili ya manunuzi.

Wakati wa jioni mwanga hafifu wa jua, ukiyamulika magari yenye rangi za ina tofautitofauti, yaliyopo katika maegesho ya magari kwa ajili ya manunuzi.

Vijana wakiwa katika jitihada za kulibeba na kulisogeza jokofu refu, linalotumika kutoa huduma ya maziwa nakuliweka dukani, pembezoni kukiwa na rafu zilizo na chupa mafuta ya kujipaka.

Mashine inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa katika dirisha dogo lenye bomba, pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi cha maziwa, mteja anachohitaji. Mashine hiyo ikiwa imewekwa nje ya jengo la rangi ya bluu.

Mashine au friji lililounganishwa na feni inayotoa ubaridi, unaosababisha uhifadhi wa maziwa salama pasipo kuharibika.

Majokofu mawili yenye picha ua ng'ombe akiwa anakula majani na vibonyezeo vya kidigitali vinavyotumika kuingiza ujazo wa mteja anaohitaji.

Kijana wa kiume aliyesimama mbele ya jokofu linalotumika kuhifadhia maziwa, akibonyeza vitufe vya namba ili kuingiza ujazo anaouhitaji.

Duka safi lililo na mwanga wa kutosha pamoja na vigae sakafuni, lenye jokofu refu linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mhudumu akiwa ndani ya duka dogo lenye dirisha la chuma, amevaa koti la mikono mirefu akimhudumia mteja kwa kumpimia maziwa kwenye jagi.

Majokofu mawili marefu yanayo toa huduma ya maziwa katika madirisha madogo, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba kwaajili ya kuingiza ujazo wa maziwa.

Kibanda kidogo chenye mlango wa chuma kinachotoa huduma za mauzo ya bidhaa mbalimbali, zitokanazo na wanyama wa kufugwa kama vile maziwa, keki, mayai pamoja na ugali.

Wateja wakiwa wamesimama ndani ya duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma hio kwa zamu.

Duka kubwa lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma linalotoa uuzaji wa maziwa, ndani yake kukiwa na mashine yenye dirisha dogo ambayo hutiririsha maziwa hayo kutoka katika bomba.

Jokofu refu la kuhifadhi maziwa, lililipo kwenye kona ya nyumba yenye vibonyezeo vya namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo wa maziwa mteja anayohitaji.

Jokofu refu linalotumika kuhifadhia maziwa ili yasiweze kuharibika, lina namba za mawasiliano pamoja na picha za ng'ombe wakisasa.

Jokofu refu linalotumika kuhifadhia maziwa, likiwa limewekwa katika duka lenye bidhaa mbalimbali, zilizopangwa kwenye rafu za ukutani.

Mwanamke aliyesimama nje ya duka la kuuza maziwa, lililotengenezwa kwa kutumia chuma na matangazo yaliyoandikwa katika milango hiyo.

Mteja akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akishikilia glasi katika dirisha dogo, huku akiingiza kiasi au ujazo anaouhitaji.

Kundi la vijana wakiwa wamesimama mlangoni, huku wakisubiri kupatiwa huduma ya bidhaa zitokanazo na mifugo, kama vile: maziwa, siagi na wakitumia usafiri wa pikipiki.

Duka dogo lenye mlango mpana, ambalo hutumika kutoa huduma ya maziwa, katika dirisha dogo kukiwa na vitufe vyenye namba kwa ajili ya kuingiza ujazo.

Mteja wa kiume akiwa anajipimia maziwa na kumimina katika kikombe, kutoka katika jokofu refu ambalo hutoa huduma hiyo ya maziwa.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya maziwa, ambapo mnunuzi hudumbukiza pesa na kupewa maziwa pasipo kuwa na mhudumu.

Jokofu refu kwa ajili ya kuhifadhia maziwa likiwa limesimamishwa nje ya jengo lenye mlango wa chuma likiwa na kisehemu ndogo kwa ajili ya kutolea maziwa.

Kibanda kilichotengenezwa kwa kutumia mabati ya rangi nyeupe na bluu ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, na nambari za simu zimetolewa kwa ajili ya mawasiliano.

Jokofu linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa ya ng'ombe katika dirisha dogo, likiwa na vitufe vyenye namba kwa ajili ya kuongeza ujazo, huku pembeni kukiwa na matrei yaliyojaa mayai.

Majokofu yaliyojipanga katika mstari, yanayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa katika dirisha dogo, huku kukiwa na vitufe vyenye namba kwa ajili ya kuingiza ujazo.

Jokofu refu linalotumika kuhifadhi maziwa ili yasiharibike, pembeni kuna vifuko vidogovidogo ambavyo vinahifadhi samadi zitokanazo na wanyama.

Majokofu mawili yanayotumika kuhifadhia maziwa, yaliyopo ndani ya madumu, nje kukiwa na picha zinazoonyesha glasi, yenye maziwa.

Ghorofa mbili za maduka yanayotoa huduma za bidhaa mbalimbali; ikiwemo saluni, duka la gesi pamoja na bidhaa zitokanazo na mifugo, kama vile maziwa.

Jokofu refu la kuhifadhia maziwa likiwa katika kona ya chumba, lenye vibonyezeo kwa ajili ya kuingiza ujazo wa maziwa, pembeni kukiwa na vitu vingine kama ndoo, meza na madumu.

Mwanadada aliyevaa kofia kichwani na shati jeupe, akiwa anasubiri maziwa yajae katika chupa, kutoka katika jokofu lililoko pembeni mwa ukuta.

Duka dogo lenye mlango mpana ulio wazi uliotengenezwa kwa chuma, bati lililochakaa; likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama katika dirisha la kibanda kidogo kinachotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na wanyama kama vile maziwa.

Mhudumu aliyevaa shati jeupe la mikono mirefu, akiwa ndani ya chumba kidogo anapima maziwa kutoka jagi moja na kuweka jagi lengine tayari kwa kumpatia mteja aliyesimama nje.

Duka dogo lenye mlango mpana, dirisha moja litoalo huduma zitokanazo na bidhaa za mifugo ya ng’ombe kama vile maziwa.

Mwanaume mwenye umri kati ya miaka thelathini mpaka hamsini, akiwa amesimama katika duka linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo maziwa yaliyohifadhiwa vizuri kwenye chupa.

Duka dogo lililotengenezwa kwa kutumia chuma lenye mlango mpana na meza refu, juu yake kukiwa na ndoo iliyojaa maziwa pembeni kukiwa na mayai, kuashiria kuwa bidhaa hizo zinauzwa.

Jokofu refu lililojaa chupa za maziwa ya mtindi, huku mteja wa kike akiwa ananunua bidhaa aliyoizoea.

Jokofu lililoekwa katika kona ya chumba, likitoa huduma ya maziwa safi yanayotiririka ndani ya jagi, pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye Namba, kwa ajili ya kuingiza ujazo wa maziwa.

Kibanda kidogo chenye mlango mpana, kinachotoa huduma ya uuzaji wa maziwa freshi, kukiwa na matangazo ya jina la mmiliki wa kibanda hicho,

Kibanda kidogo chenye matangazo yanayoonyesha huduma ya uuzaji wa maziwa ya mtindi inapatikana, pembeni kukiwa na jokofu la kuhifadhia maziwa.

Makochi yaliyotengenezwa kwa ustadi na weredi mkubwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe vinavong'aa mno vikiwa pamoja na mito yake ya kuegemea.

Vitu vya samani vya kisasa ikiwemo meza ndogo kwa ajili ya chakula, masofa meupe mazuri yanayovutia kwaajli ya kukalia, yanayopendezesha sebule ya nyumba.

Mafundi seremala wakiwa kazini, wakiranda mbao kwa ajili ya ujenzi wa vifaa mbalimbali, kama vile: makochi, meza, au viti vya kukalia.

Masofa ya kisasa yaliyopo ndani ya uzio wa bati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro, na vitambaa vya rangi nyeupe ving'aavyo ikiwa pamoja na mito ya kuegemea.

Vitu vya samani vimepangwa vizuri ikiwemo meza ndogo ya chakula iliyopakwa rangi ya kahawia, pamoja na maua yaliyowekwa kwenye kopo na viti vya kukalia vyenye rangi ya silva.

Kitanda cha sita kwa sita kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi nzuri ya kahawia inayong’aa zikiwemo na chaga kwa ajili ya manunuzi na matumizi ya nyumbani.

Fundi seremala aliyevaa koti la bluu, akiwa yupo katika shughuli ya kutengeneza vitu vya samani kama vile: meza, viti na makabati; kwa kutumia mbao.

Meza ndogo kwa ajili ya chakula ikiwa imezungukwa na viti sita ambavyo vinang'aa vizuri vimewekwa nje tayari kwa uuzaji.

Masofa ya kisasa yaliyowekwa nje ya nyumba iliyotengenezwa kwa kutumia mabati kwa ajili yakuuzwa, yakiwa yametengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeusi.

Seti ya masofa yaliyopangiliwa katika mstari ulionyooka, yaliyotengenezwa na vitambaa vyeupe pamoja na mito ya rangi ya dhahabu, ikiwa tayari kwa kuuzwa.

Kitanda kizuricha juu na cha chini, vilivyo unganishwa kwa pamoja, kipo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, godoro lililotandikwa vizuri, na ngazi ambazo zimeunganishwa na madroo.

Fundi seremala, akichukua vipimo vya mbao kwa ajili ya kutengeneza vifaa mbalimbali, ikiwemo; makabati, meza, viti na kadhalika.

Makochi aina ya sofa yaliyotengenezwa kwa vitambaa yenye rangi tofautitofauti, yakiwa sehemu ya wazi iliozungushiwa uzio wa mabati tayari kwa manunuzi.

Meza ndogo mbele na kubwa moja vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi inayong'aa kwa matumizi ya kubebea vitu vidogo vidogo.

Seti ya masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia kitamba cha rangi ya silva, pamoja na mito midogomidogo ya rangi ya kahawia, yakiwa tayari kwa wauzaji na kutumika katika matumizi ya nyumbani.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, zilizopakwa rangi ya kahawia inayong'aa; likiwa na godoro lake la rangi ya bluu na pembeni madroo kwa ajili ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Vitu vya samani, ikiwemo meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, ikizungukwa na makochi ya sofa, ya rangi nyeupe pamoja na mito midogo ya kujiegemeza.

Seti za kisasa za masofa, zilizo na mito mizuri pamoja na meza ndogo kwa ajili ya chakula, zikiwa ndani ya chumba kikubwa, chenye picha nzuri zilizobandikwa ukutani.

Duka kubwa lililojaa vitu vya samani; ikiwa ni pamoja na makochi yaliyo na mito na maforonya, meza ndogo kwa ajili ya chakula, makabati ya kuekea nguo na mashelfu ya kuifadhia viatu.

Mazingira mazuri ya mapokezi ya hoteli, kukiwa na viti vya kukalia, meza zilizopambwa kwa maua, vitabu vilivowekwa katika rafu na vinyago vilivyochongwa na kuvalishwa mavazi, ikionyesha utamaduni wa jamii za Kimasai.

Wanaume watatu wakiwa wamesimama sehemu ya mapokezi ya hoteli, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya malazi au sehemu pa kulala au chakula.

Vitu vya samani ikiwa ni pamoja na meza ndogo na makochi manne, ndani ya chumba chenye mandhari ya mapokezi ya hoteli.

Ukumbi mkubwa wa kuvutia, ukiwa na meza zenye vyakula vya aina tofautitofauti pamoja na viti vya kukalia, huku maua ukutani yakipendezesha sehemu hiyo.

Chumba cha kulala wageni, chenye kitanda kimoja, meza ndogo, pamoja na kiti na mwanga wa kutosha kwa ajili ya kupumzika.

Mazingira ya sokoni au gengeni, ambapo baadhi ya viungo vya kupikia chakula huuzwa, kama vile: karoti, nyanya, vitunguu, hoho, ngogwe pamoja na mboga za majani.

Kundi la watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wapo sokoni wakichagua matunda kama vile nanasi, tikitiki maji, maembe, ndizi pamoja na machungwa.

Wauzaji wa vifaa mbalimbali vinavyotumika kupikia chakula, wakiwa wamesimama dukani wakionyesha sampuli ya karoti na kabeji zilizokatwa vizuri kwa kutumia kwaruzo pamoja na kisu.

Mfanyabiashara wa kike aliyeketi sokoni, amevaa eproni na kijifunga kitambaa kichwani, akifanya biashara ya uuzaji wa viungo mbalimbali vya chakula, kama vile kitunguu, karoti, nyanya nakadhalika.

Mfanyabiashara aliyesimama sokoni, akiuza bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya uandaaji wa chakula kama vile; mboga za majani, karoti, viazi, vitunguu na kadhalika.

Duka kubwa lililojaa bidhaa zilizopangiliwa katika mstari, huku watu wakiangalia na kuchagua bidhaa hizo, ilikufanya manunuzi na kuhifadhi kwenye pochi au vikapu walivyo vibeba.

Mama akiwa anauza vitu vya asili, ikiwa ni pamoja na picha nzuri, mikufu, hereni, shanga, vyungu, vya rangi tofautitofauti kwa watalii.

Matunda ya aina mbalimbali yakiwa yanauzwa sokoni ikiwemo maembe, ndizi, mapapai, machungwa yaliyotandazwa vizuri chini ya miamvuli mikubwa.

Wateja wa kike na wa kiume, wakiwa ndani ya duka la uuzaji wa vyombo vya nyumbani, kama vile chupa ya chai, vikombe, vijiko, sahani na kadhalika.

Wauzaji pamoja na wanunuzi wakiwa katika mazingira ya soko, bidhaa mbalimbali zikionekana katika mafungu mafungu ikiwemo mihogo, nyanya pamoja na ndizi.

Wanawake wa rika la watu wazima wakiwa sokoni wakifanya mauzo ya viungo vya chakula kama vile nyanya, vitunguu, maparachichi, nazi vilivyohifadhiwa katika vikapu na makarai kwa mafungu.

Mfanyabiashara akiwa ameketi, huku akisoma gazeti maeneo ya sokoni, akizingirwa na bidhaa mbalimbali za matunda na vyakula kama vile ndizi, nanasi, vitunguu, nyanya, viazi na kadhalika.

Watu wa rika na jinsia mbalimbali wakiwa sokoni wakifanya manunuzi ya matunda kama vile maembe, mapapai na ndizi zilizotandikwa chini ya miamvuli inayotoa kivuli kizuri.

Watu wa jinsia na rika tofauti, wakiwa sokoni, wakipatiwa huduma mbalimbali za mahitaji ya chakula cha nyumbani, ikiwemo: ndizi, matikiti maji, karoti pamoja na mboga za majani.

Mama mtu mzima akiwa gengeni. Anauza matunda ya aina mbalimbali, ikiwemo: ndizi, maembe, machungwa, mananasi na kadhalika

Wanawake wawili wakiwa gengeni wakifanya manunuzi ya viungo vya kupikia chakula, ikiwemo: nyanya, karoti, hoho, vitunguu, ndizi na kadhalika.

Mama akipokea mboga za majani kutoka kwa muuzaji anayetabasamu aliyevalia eproni nyekundu, huku kukiwa na meza ndogo yenye viungo vya kupikia kama vile; nyanya, karoti na vitunguu.

Mfanyabiashara wa kike akiwa ameketi Sokoni akiuza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika mapishi ya nyumbani, ikiwa pamoja na nyanya nyekundu, pilipili, maharage, mahindi ,njegele vitunguu saumu na kadhalika .

Afisa wa fedha jinsia ya kike akiwa ameketi kwenye ofisi ndogo akibonyeza kipanya cha kompyuta ya mezani, pembeni kuna bango linaloonyesha jina la kampuni hiyo.

Mteja akifanya huduma za kifedha, kupitia simu janja ikiwa ni pamoja na kutuma au kupokea pesa, kununua vifurushi na pembeni kukiwa na nembo ya, M-pesa.

Simujanja yenye vitufe vitatu kwa chini, ikionesha huduma mbalimbali za kifedha zinazopatikana, ikiwemo kutuma au kupokea pesa, kununua vifurushi, au kuangalia salio.

Nyumba mpya kubwa yenye ghorofa mbili, geti jeusi na uzio wa ukuta; yenye mandhari nzuri, ikionyesha ipo tayari kwa matumizi ya malazi.

Jengo zuri lenye madirisha ya vioo likiwa na tangazo lililotengenezwa kwa rangi za aina tofautitofauti, lenye maandishi yanayowakilisha kuwa jengo hilo linauzwa pamoja na namba za simu kwa ajili ya mawasiliano.

Ujenzi wa maghorofa marefu, yenye vyumba vya kutosha, yanayotumika kwa biashara ya kupangishia watu wanaotaka kuishi kwa mda.

Mwanamke akiwa ndani ya nyumba eneo la jikoni, lenye makabati mazuri, dirisha dogo, meza pamoja na viti. Akifanya ukaguzi kwa ajili ya kununua au kupangisha nyumba hiyo.

Duka kubwa la nguo lenye taa zinazotoa mwanga, sakafu safi iliyo na vigae huku nguo za aina tofautitofauti zikininginizwa, ikiwemo: suruali, mashati, makoti pamoja na sketi.

Duka kubwa linalouza viatu vya aina mbalimbali, vikiwemo:: vya michezo vilvyotengenezwa kwa ngozi, vya kike pamoja na vya kiume; vilivopangiliwa katika rafu iliyotengenezwa kwa mbao.

Makoti ya suti yenye rangi za aina tofautitofauti yakiwa yamening'inizwa dukani, huku kukiwa na vibandiko vya bei katika kila koti.

Kundi la watu likiwa dukani wakifanya manunuzi ya vitu mbalimbali, ikiwemo pochi za wamama za rangi za aina tofauti, zilizoning'inizwa kwa mstari uliyonyooka, pamoja na viatu vilivowekwa katika rafu za chini.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa za umeme likiwa na bidhaa mbalimbali za watoto ikiwemo midoli ya rangi tofautitofauti pamoja na nguo.

Duka kubwa linalouza nguo za watoto wadogo wa kike na wa kiume, ikiwa ni pamoja na sketi, magauni, suruali na mashati pembeni kukiwa na chumba kwa ajili ya kubadilisha.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, sakafu yenye vigae visafi pamoja na rafu zenye vyombo vya plastiki, ikiwa ni pamoja na chupa za chai, mabakuli, sahani pamoja na vikombe.

Viroba vya vyakula vilivopangiliwa katika mstari kwa ajili ya mauzo, kila kiroba kikiwa na kadi inayoonyesha jina pamoja na bei ya zao hilo, mfano ni: mahindi, maharage, karanga, ufuta, mchele.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa, na sakafu safi iliyona vigae yenye kuuza viatu vya kiume vilivyo pangiliwa katika mashelfu.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa, vigae, visafi na bidhaa mbalimbali huku wateja wakiwa kwenye korido, wakichukua mahitaji yao na kuhifadhi kwenye vikapu.

Mwanadada akiwa kwenye korido ya duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, huku akichagua bidhaa zilizopo kwenye rafu na kuziweka katika kikapu kidogo chenye matairi yanayosaidia katika usukumaji.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha na sakafu yenye vigae, linalotoa huduma ya uuzaji vifaa vya kielektroniki vya majumbani kama vile; televisheni, majokofu pamoja na majiko ya umeme.

Duka kubwa lenye uwazi mkubwa na taa zinazomulika vizuri, linauza nguo za watoto aina zote ikiwemo mashati, sketi, suruali, nakadhalika.

Sehemu kubwa ya mauzo ya matunda pamoja na mbogamboga, yaliyohifadhiwa vizuri katika vikapu vya mbao, huku wateja mbalimbali wakikagua na kununua bidhaa hizo.

Kijana wa kiume akisimama kwenye korido ya duka kubwa upande wa vinywaji, ikiwemo pombe kali na mvinyo, huku akishikilia kapu la matairi madogo la kuvuta au kusukuma.